Kiwanda cha kuzalisha umeme kinatoa moshi mwingi kutoka kwenye mabomba yake marefu. Mbele ya kiwanda mwanaume mmoja amevalia kofia ngumu ya usalama na vulana ya majano yenye mng'ao akionbekana akitembea au akisemama akitanzama mbele, moshi mzito unatoka kwenye minara kadhaa na kuenea angani yenye mawingu yakitengeneza madhari ya viwanda.

Wafanyi kazi wawili wanafanya ya kutengeneza stima kando ya barabara wakiwa wametumia ngazi ndefu kufikia waya za stima. Usio wa matofali mrefu unafunga upande moja barabara na mbele kuna mrefeji mdogo wa maji. Barabara enyewe imewekwa kwa lami safi likiwa na lori ya usalama zikiwekwa jini kuashiria eneo la kazi. Miti mirefu imesimama wima ikiongeza kijani kibichi kwenye maandari ya mjini.

Nguzo ya mawe iiliyojaa isehemu imesimama wima huku ikipitwa na rundo mzima wa nyaya zilizopitishwa juu. Baadhi ya nyaya zinaninginia chini kutoka nguzo. Upande wa kulia jengo la ghorofa lenye madirisha mengi meusi na kuta za kahawia yanaonekana sehemu. Anga ni ya mawingu meupe.

Huu ni mtazamo wa angani wa kituo kikubwa cha umeme chenye majengo kadhaa yenye paa za kijani kibichi. Vituo vingi vya umeme minane na nyaya ya umeme inaonekana zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Eneo lote limezungukwa na uzio na kuna barabara safi zilizojengwa ndani yake. Sehemu ya ardhi iliyo wazi na isiyo na mimea inaonekana upande wa kulia huku miti michache ikionekana kuzunguka eneo hilo. Kituo hiki kimejengwa kwa uangalifu na kinachukua eneo la kubwa.

Mnara mkubwa wa usambazaji wa umeme umesimama wima katikati ya picha ukiwa umetengenezwa kwa chuma na una nyaya ndefu zinazoenda mbali. Milima ya kijani kibichi na vichaka imepanuka chini yake, ikionyesha mandhari asilia. Mbali kidogo mnara mwingine mdogo unaweza kuonekana, pia ukiwa na nyaya zilizopita juu ya eneo hilo.

Huu ni kituo cha kuzalisha umeme wa joto ardhi kikiwa kimewekwa katikati ya mandhari ya milima na miti. Moshi mweupe unatimka kutoka kwenye minara kadhaa ya baridi ikienda juu angani. Jua linaonekana likichomoza au likizama nyuma ya milima, likiacha mwangaza wa dhahabu angani. Eneo lote limefunikwa na mimea na vichaka huku milima ikionekana kwa mbali. Kuna miundo mbinu ya nyaya za umeme, ikionyesha usambazaji wa nishati.

Rifu ndefu za chuma, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri, zinaonekana zikipita kwenye chumba chenye sakafu nyeupe inayong'aa. Kila rifu lina milango ya vioo, ikionyesha vifaa mbalimbali vya elektroniki na paneli za kudhibiti ndani. Baadhi ya vifaa vina chapa ya Siemens , ikionyesha asili yake. Mwangaza mkali unaangazia chumba chote, na kutoa hisia ya usafi na teknolojia ya kisasa.

Jumba kubwa la viwanda lenye paa la rangi ya dhahabu na kuta za kijivu linaonekana likitoa moshi na upangani likiashiria shughuli za uzalishaji wa nishati. Bomba nyingi za kijani kibichi na zenye myeupe zimepangwa kwa umaridadi, zikionyesha mtandao mtangamani. Mimea ya kijani kibichi imezunguka jengo hili, na milima yenye miti imeonekana nyuma. Hii inaonekana kama kiwanda cha nishati ya joto ardhi ya Olkaria, nchini Kenya.

Huu ni nguzo ndefu ya umeme uliopakwa rangi nyekundu na kijivu ikisimama imara dhidi ya anga ya samawati. Mawingu mweupe yaliyotawanyika yanaongeza uzuri wa picha huku sehemu ya chini ya nguzo ikiwa na rangi ya kijivu na sehemu ya juu ikiwa na rangi nyekundu. Nyaya nene zinazong'aa zinazonyonga kutoka pande zote mbili za nguzo zikipote ndani. Usanifu wa chuma unaonekana wazi ukionyesha ujenzi wa kithabiti.

Mnara mrefu wa usambazaji wa umeme umesimama katikati ya mandhari yenye vilima na vichaka ukitawala eneo hilo. Mstari mrefu wa nyaya za umeme una enea mbali ukipotea kuelekea upeo wa macho. Ukipita jua ya barabara ndogo ya udongo inayoonekana chini. Majani ya miti au vichaka inaonekana mbele yakificha sehemu ndogo ya chini ya picha. Anga lina mawingu meupe yalio tawanyika likipendekeza hali ya hewa ya jua na mawingu machache.

Mnara mkubwa wa kusafirisha umeme unasimama katikati ya mandhari ya kijani na milima ya mbali. Waya nene za umeme zinaenea kutoka kwenye mnara huu hadi mbali kwenye upeo wa macho. Njia nyekundu ya vumbi inapita karibu na mnara ikipinda kati ya vichaka na miti midogo. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili na ya kulima yakiwa na uiano wa kijani na udongo wa rangi ya kahawia. Anga ni safi lenye mawingu mepesi.

Hii ni kiwanda cha kuzalisha nishati, labda ya, joto ya ardhi ikiwa ni mitambo mikubwa na mabomba ya chuma yanayongaa. Bomba refu la njano, linatoa moshi mweupe unaopanda angani ukionyesha uzalishaji unaoendelea. Nyuma kuna milima na mandhari ya wazi ikiashiria kiwanda kipo mbali na makazi ya watu. Anga lina mawingu meusi likipa picha mwonekano wa kuvutia.

Wafanyakazi kadhaa wamevalia vesti za usalama na rangi ya manjano na glovu wakifanya kazi katika mazingira machafu. Wanaonekana wakiondoa takataka nyingi kutoka kwenye maji nyeusi yenye tope. Sehemu kubwa ya takata ikiwemo mifuko meusi inaonekana imekusanyika kando ya maji. Upande wa kushoto rundo ya takataka linaonekana kando ya eneo lenye makazi duni.

Huu ni madhari ya wazi yenye kupendeza iliyojaa mimea mbali mbali na milima kwa umbali, anga imejaa mawingu meupe na samawati ikionyesha siku yenye mwangaza nzuri. Sehemu kubwa eneo la chini imefunikwa na majani mabichi yenye vikundi tofauti ikionyesha mimea mingi.

Mwanaume mmoja amevalia koti jeupe akishikilia mmea mdogo tayari kuupanda. Amezungukwa na kundi kubwa la watoto wanaomwangalia kwa uamkini. Watoto wengi wamevalia sare za shule uku baadhi yao wakiwa wamefunika nyuso zao kwa aibu au udadisi. Wamesimama kwenye ardhi yenye udogo uliovushwa kwa kuvukuliwa tayari kwa upandaji nyumaa yao kuna majengo yanayoonekana kama madarasa ya shule yenye paa za samawati na kuta za majano.

Maporomoko ya maji yanaminikana kwa kasi kutoka kwenye miamba yenye kutengeneza mawimbi meupe yanayopendeza. Miamba hii imefunikwa na mimea ya kijani kibichi ikionyesha mazingira yenye unyinginyivu. Upande kushoto, mizizi mikubwa ya miti imening'inia kutoka kwenye miamba likiongeza uzuri wa asili wa eneo hilo. Mizizi ya miamba bomba ya kijani yaonekana likipita ikionyesha kuwepo kwa miundo mbinu ya wanadamu karibu na mazingira haya ya kiasili.

Mwanaume amesimama katikati ya barabara iliyoharibiwa vibaya, inayozungukwa na vifusi na matope ikiashiria uharibifu mkubwa ulio sababishwa na mafuriko. Barabara imejaa mashimo makubwa na madimbwi ya maji. Upande wa kushoto wa barabara, vitu vingi vimekusanyika kwenye ukingo wa daraja vikionyesha nguvu ya maji yaliyopita.

Ndege wawili wa aina ya mikopo yenye manyoa meupe yenye madoa meusi na madoa kahawia wamesimama karibu Sana juu ya mawe ya kahawia, miguu yao nyembamba na nyingine inaonekana wazi ikiongezwa uzuri wao wa kipekee maeneo hayo yamepambwa kwa ruwaza maridadi ikiwemo rangi ya njano kwenye macho wanatazama upande wa kulia wakiwa macho na mazingira yao.

Njia iliyotengenezwa kwa matofali ya rangi ya kahawia imepita katikati ya msitu mnene au bustani. Njia hii inanyooka kuelekea mbali ikifunika na matawi na ya miti mirefu yenye majani mabichi. Pande zote mbili za njia kuna mimea mingi ya kijani kibichi baadhi ikiwa na maua madogo na majani mapana na pia kuna uzio mdogo wa mbao unaopita kando ya milia.

Bomba nyingi za samawati zimepangwa kwa maridadi zikiwa na misho inayong'aa. Mwanga unaingia kutoka katikati ya bomba hizo ukiunda miundo ya dhahabu. Kila bomba lina muundo wa bati kwa nje, huku ndani kukiwa na laini ya samawati angavu.

Kifaru mweusi kinaonekana kikifwatwa na watu wawili waliovalia sare za kijani kibichi. Kifaru huyu anaonekana akiinuliwa kwenye lori la kijeshi ambalo linalo limetengenezwa kwa rangi ya kijani. Eneo lote linaonekana kuwa kame na kuna mimea michache iliyokauka chini. Anga ni kijivu hafifu likionyesha hali ya hewa yenye mawingu.

Mwanamke kijana mwenye nywele ndefu zilizosokotwa amaketi juu ya blanketi jeupe chini ya mti kubwa wenye matawi mengi. Anatabasamu huku akichagua matunda ya zanibu kutoka kwenye bakuli iliyo mbele yake. Karibu naye kuna vikapu, mito na vitu vingine vinavyoashiria picnic ya kufurahisha. Nyuma ya mwanamke mimea na miti mingine huonekana ikionyesha mazingira tulivu ya asili.

Faru wawili; mmoja mkubwa na mwingine mdogo labda mama na mtoto wake wamesimama kwenye nyasi ndefu. Faru mkubwa yuko upande wa kushoto wa picha na akionekana kutafuna nyasi huku faru mdogo akiwa upande wa kulia akitazama mbele. Ngozi yao ni ya kijivu na pembe zao zinaonekana wazi. Nyasi ndefu za dhahabu zinajaza sehemu kubwa ya picha na kuunda mandhari ya asili.

Hii ni eneo lililojaa uchafu na taka nyingi zilizokusanyika chini ya kundi la miti mirefu ya mianzi yenye rangi ya kahawia njano. Mtu mmoja amevaa fulana ya manjano yenye kuakisi mwanga na jiniki ya samawati, yuko katikati ya picha akijaribu kuondoa au kuchunguza taka hizo. Kuna watu wengine kadhaa wamesimama mbali kidogo upande wa kushoto wakiangalia.

Kundi la mbuni kadhaa wanatembea kwenye nyasi za kijani kibichi. Wanyama hawa wakubwa wenye miguu mirefu wanatazama upande tofauti. Nyuma yao kwa mbali kuna mandhari ya jiji lenye majengo marefu yakionyesha tofauti kati ya maisha ya porini na maendeleo ya mjini. Mbingu inaonekana safi ikiwa na mawingu machache meupe.

Wanaume kadhaa wamevalia fulana za kijani kibichi, wanajitahidi kusafisha eneo lenye uchafu mwingi. Wamesimama ndani ya maji meusi yaliyojaa takataka wakitumia zana kama vile reki ndefu, kukusanya na kuondoa uchafu. Nyuma yao kuna mrundikano mkubwa wa takataka na vifaa vilivyotupwa, ukiashiria hali mbaya ya mazingira.

Mtu mmoja anaonekana akijaza mji kwenye chombo kikibwa cha samawati akitumia bomba refu linalotoka upande wa kulia wa picha. Karibu nayo kuna rundo la vyombo vya plastiki vya rangi mbalimbali ikiwemo: samawati, njano na chungwa ambavyo vimepangwa juu ya toroli yenye magurudumu. Baadhi ya vyombo hivyo vinaonekana kumwaga maji ikionyesha kuwa vimejaa kupita kiasi.

Kundi la watu wanajishughulisha na shughuli ya kusafisha taka. Wengi wao wamevaa sare za kazi zenye rangi ya kahawia zinazowafanya watambulike kwa urahisi kama wafanyakazi wa usafi. Baadhi ya mifuko mikubwa ya samawati iliyojaa taka inaonekana pembeni ikionyesha kiasi cha kazi kinachofanyika. Mazingira yanaonekana kuwa na uchafu mwingi huku taka zikiwazimetawanyika ardhini.

Mazingira yamechafuliwa sana. Sehemu kubwa ya ardhi imejaa taka za kila aina, ikiwemo plastiki, nguo na uchafu mwingine. Inaonekana kama eneo lililo karibu na makazi na baadhi ya nyumba zinaonekana kwa mbali. Mti mmoja umekauka katikati ya picha ukiwa na ishara ya uharibifu wa mazingira.

Pundamilia wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu yenye rangi ya kijani na manjano. Mmoja anadokeza kichwa chake juu ya mgongo ya mwingine wakionekana kufurahia utulivu wa mazingira yao. Kwa mbali mandhari ya jiji yenye majengo marefu inaonekana chini ya anga lenye ukungu kidogo. Nchi inatoa taswira ya kipekee ya wanyamapori na mandhari ya mjini zikiwa pamoja labda katika hifadhi ya kitaifa ya Nairobi.

Ujenzi unaendelea kwenye mtaro mrefu mwembamba wa saruji uliojazwa na maji machafu. Sehemu hii ya mtaro imechimbwa ardhini huku udongo na uchafu ukiwa umewekwa kando. Kando yake kuna ukuta mrefu wa kuzuia udongo unaonekana umejengwa kwa matofali. Ukipanda juu kuelekea majengo inaonekana mbali hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu na kuna shughuli za ujenzi zinazoendelea mbele.

Simba wa kike anatembea kando ya barabara ya vumbi, mbele ya gari kadhaa ya watalii. Magari haya yamesimama na watalii ndani wanatazama simba huyo huku wengine wakipiga picha. Simba huyo anaonekana tulivu na hajali uwepo wa magari. Barabara imezungukwa na vichaka na miti mirefu ikionyesha mazingira ya wanyama pori.

Familia ya tembo inatembea kando ya barabara ya udongo, wakiwa wafuata kwa umbali mfupi. Tembo mkubwa, labda ndume, anaongoza, akifuatiwa na tembo mdogo na ndama. Kando ya barabara upande wa kushoto kuna alamaji, zikiwa zimefunikwa na nyasi za kahawia. Angani kuna mawimbi, anga ni wazi, ikionyesha hali ya hewa nzuri. Wanyama wengine wa nyama wapo karibu na shamba, wakila kwa utulivu

Kundi la mbuni kadhaa linatembea kwenye nyasi ndefu zilizovutia. Nyuma yao mandhari yakiziani majengo marefu inaonekana wazi chini ya anga la samawati. Tofauti hii ya wanyama pori na madhari ya miji inaashiria eneo kama vile hifadhia ya kitaifa ya Nairobi, ambapo wanyamapori huishi karibu na makazi ya wanadamu.

Safari ya baiskeli inafanyika kwenye barabara yenye lami, na wapanda baiskeli wawili wanaonekana wakipiga kasia kwa bidii. Wote wamevaa helmeti za baiskeli na mavazi maalum ya kuendesha baiskeli, ya kuonyesha kujitayarisha kwa safari ndefu. Mandhari ya asili inaonekana nyuma ikiwa na milima mikubwa iliyo na vichaka vilivyoota. Anga la samawati linaonekana wazi likionyesha hali ya hewa nzuri kwa shughuli za nje.

Huu ni ponde lenye miamba mirefu na mimea mingi, katikati ya picha jini ya miamba kuna mtu mdogo au mkondo wa maji unapitia kwenye udongo wenye matope. Mwanaume moja amevalia shati la samawati ameketi jini karibu na maji akiangalia mbali. Pande zote mbili za ponde zimefunikwa na mimea ya kijani kibichi na vichaka huku miembe ukiwa na rangi ya kahawia kijivu. Eneo hili linaonekana kuwa tulivu labda sehemu ya hifadi ya asili au mazingira ya vijijini.

Mkujo wa kupimia uliojaa taka mbalimbali; ikiwemo chupa za plastiki, karatasi na mabaki ya chakula imening'inia kutoka kwenye mizani. Nyuma ya rundo kubwa la taka linaonekana likiwa limekusanya kwenye eneo lisilolimwa. Ukuta wa chuma ulioharibika uzio unaonekana upande wa kulia. Anga linaonekana kuwa wazi na jua kali likionyesha kuwa ni mchana. Hii inaonekana kama eneo la kutupa taka au kituo cha kukusanya taka kwa ajili ya kuchakata.

Kifaru mweusi anapita kwenye nyasi ndefu kavu katika mbuga ya wanyama. Nyuma ya faru huyu tunaona mandhari ya jiji yenye majengo marefu ikionyesha jinsi maumbile na miji yanaweza kuishi pamoja . Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na anga ya samawati. Hii inatoa taswira ya kipekee ya wanyama pori wakubwa karibu na shughuli za binadamu.

Nyasi zilizokatwa vizuri imeenea mbele ikifungua njia kuelekea majengo ya kisasa iliyojengwa kwa mtindo wa kiasili. Miti mingi mingine mikubwa na yenye matawi iliyowazi imetawanyika hapa na pale ikitengeneza mandhari ya kupendeza. Nyumba hizo zinafanana na makazi ya kifahari ya kitalii. Zimejengwa kwa mtindo unaoendana na mazingira ya asili.

Huu ni mlango wa kiingilio wenye kivuli kirefu inaoelekea kwenye eneo lenye miti mingi. Njia ya udongo mwekundu inapinda kidogo katikati huku pande zote zikiwa zimepakana na vichaka na miti mirefu enye majani mengi. Upande wa kushoto bodi kubwa wa mbao ilio na maandishi Mkaikai inasimama karibu na ishara ndogo eneo ikiweza kwenye Foresters Office . Baadhi ya watu wanaonekana wakitembea kando ya njia mbali mbali . Mwangaza hafifu ya jua unafika aridhini kupitia majini mingi na kuenda anga tulivu.

Kikundi cha watu wanatembea kwenye kilima chenye nyasi. Wanaume wawili wanamshikilia mwanamke wote wakiwa na tabasamu. Wote wamevaa shati ya rangi ya zambarau chungwa yenye nembo ya miti ya mitende. Mmoja wa wanaume amebeba begi la kubeba mgongoni. Nyuma yao kuna vilima vingine vilivyo funikwa na miti na mashamba.

Sherehe ya kusafisha inafanyika karibu na eneo la maji lenye uchafu mwingi. Watu wanne, wakiwa wamevalia fulana za kijani kibichi zinazong'aa, wanashiriki kikamilifu katika kukusanya takataka zilizotapakaa. Wanatumia zana ndefu, baadhi zikiwa na ncha nyekundu, kuinua taka kutoka majini na ufukweni. Mandhari kwa ujumla ni giza, inayoonyesha hali mbaya ya mazingira.

Mbuni mmoja anachungia nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi. Manyoya yake yana rangi ya kahawia nyepesi na tumbo jeupe yakilingana na mazingira ya asilia. Pembe zake ndefu zilizopinda zinasimama wazi. Ardhi iliyoko karibu naye inaonyesha nyasi nyingi ikionyesha afya ya ardhi. Baadhi ya maeneo yanaonekana kuwa udongo huku mimea mingine ikiota kwa wingi. Mnyama huyu anaonekana amestarehe akifurahia mazingira yake ya asili

Hii ni dondoo la karibu la tumbili mwenye manyoya ya kahawia na kijivu akiwa amefungwa ndani ya uzio wa chuma. Uso wake unaonekana kuwa na huzuni au mawazo mengi na mkono wake umeshika kidevu chake. Macho yake yanaangalia mbali akionyesha kutafakari. Waya wa uzio umefichwa kutokana na ukungu wa kamera lakini unaonekana wazi karibu na uso wake tumbili.

Mwanamke amesimama karibu na bomba la maji akijaza ndoo na makopo za rangi tofauti. Amevaa fulana ya pinki na sketi nyeusi ndefu. Eneo hilo linaonekana kuwa makazi duni yenye nyumba zilizojengwa kwa mabati. Nguo zimetundikwa kukaushwa nje ya baadhi ya nyumba hizo. Kuna mkondo wa maji machafu uliojaa takataka ukienea nyuma ya mwanamke huyo.

Huu ni maabara ya kisayansi uliopangwa vizuri ikiwa na meza kubwa za mbao na sinki kwa ajili ya kazi za maji. Mwanamke aliyevalia koti jeupe la maabara amesimama upande wa kushoto akijishughulisha na vifaa vya majaribio huku kando yake kukiwa na chupa mbalimbali za kemikali na vyombo vya kupimia. Upande wa kulia mwanaume naye amevaa koti jeupe la maabara akishikilia chupa ya maji akiwa ameegemea ukuta na kufanya kazi kwa makini.

Mkono wa mtu mweusi unashikilia chupa ya maziwa akimlisha simba mdogo mwenye rangi ya kahawia. Simba huyo ana manyoya nyororo na masikio madogo. Maziwa yanatoka kwenye chupa na simba ananyoya kwa hamu. Nguo za mtu zinaonekana nyuma zikiwa na rangi ya kahawia. Simba anaonekana mdogo akionyesha utoto wake. Mazingira yanaonyesha utunzaji wa wanyama.

Unaonekana nyuma ya punda milia uliosimama karibu na shina la mti. Ngozi yake yana mistari meusi na meupe iliojipinda ikipishana kwa utaratibu mzuri. Sehemu ndogo ya kichwa chake inaonekana na masikio yake yameelekezwa. Ardhi kavu yenye rangi ya udongo inaonekana nyuma. Baadhi ya majani yaliokauka yanaonekana yametawanyikwa chini. Ngozi ya punda milia inaonyesha mifumo ya kipeke.

Kando ya mto uliojaa uchafu na taka ,kuna njia ya kutembea uliojengwa na mawe ya udongo. Wanaume wawili wamevaa fulana za rangi ya kijani na manjano wakionekana wakifanya kazi ya kusafirisha au kupanda mti kando ya njia. Baadhi ya maeneo ya ukingo wa mto yamejaa mimea, miti michache huku mingine yakiwa yamejaa takataka.

Kifaru mkubwa mwenye rangi ya kahawia anashikilia nafasi kuu katikati ya uwanja wa mpana uliojaa nyasi za kijani kibichi, anaonekana kila nyasi huku pembe yake moja ikiwa imeelekezwa chini , nyasi chache ndefu zinasimama karibu naye hali hewa inaonekana kuwa tulivu na anga la mawingu hafifu anaonekana kwa mbali ,mwili wake mkubwa una mguu unaonekana wazi kiashiria uzuri wa wanyama pori kwa wa Afrika.

Kuna twiga wawili wamesimama katikati ya nyasi ndefu zilizopambwa kwa maua madogo ya njano. Twiga mmoja mkubwa anatazama upande wa kushoto huku mwingine mdogo zaidi akimwangalia mtangazaji. Kwa mbali, jiji lenye majengo marefu na anga la samawati ya kivuli inaonekana ikionyesha tofauti kubwa kati ya wanyama pori na mandhari ya nje. Mazingira inaonyesha utulivu na uzuri wa asili.

Tembo watatu wame simama karibu wakila majani yq kijani kibichi. Tembo wa mbele ana shina lake likielekea kwenye mimea akionyesha jinsi anavyo kula. Maskio yao makubwa yanaonekana vizuri na rangi yao ya kahawia inalingana mimea iliyoko nyuma. Moja wa tembo anaonekana kutazama mbele huku wengine wakijishulisha na kula. Wanaonekana wakiwa katika makazi yao asili wakifurahia chakula chao.

Kundi kubwa la watu wakiwemo wanaume na wanawake wamekusanyika inje katika eneo la kijani kibichi. Wengine wao wamevaa tishati za rangi ya samawati zenye nembo au maandishi fulani kuashiria kuwa wao ni sehemu ya tukio au kikundi maalum. Mbele yao kuna miche mingi ya miti midogo iliyo pangwa vizuri kwenye mifuko nyeusi tayari kupandwa. Baadhi ya watu wamesimama wima huku wengine wakiwa wameinama labda wakijiandaa kupanda miti.

Mbuni mmoja anatembea kwenye nyasi ndefu kavu mbuni huyu ana manyoya au sina shingo ndefu yenye rangi ya waridi pamoja na miguu mirefu. Kwa mbali kuna mistari ya miti na labda baadhi ya majengo ikionyesha uwepo wa makazi wa binadamu mbali au na mbuni. Anga linaonekana kuwa jeupe lenye mawingu kidogo ikiashiria hali ya hewa tulivu. Mandhari yote yanaonekana kuwa tambarare isipokuwa kwa miti michache iliyosambaa.

Mwanamume amebeba mwana wa simba mgongoni mwake. Wanaonekana kuwa katika eneo lenye udongo mwekundu na miti michache. Mwanasimba anaonekana kutulia mgongoni mwa mwanamume huyo na mwanamume huyo anatabasamu huku akibeba uzito huo kwa uahisi. Nyuma yao kuna ua wa matunda unaoashiria eneo lililofungwa, labda hifadhi ya wanayamapori au kituo cha uangalizi ya wanyama.

Kunguru aina ya ndege walio na rangi ya kahawia na shingo nyeupe wanasimama kwenye udongo mwekundu karibu na uzio ndogo lenye maji tulivu. Nyuma ya ziwa kuna nyasi ndefu na milima iliyo mbali. Anga inaonekana wazi na inaonyesha mazingira asili ya wazi. Baadhi ya ndege wanatazamana huku wengine wakiwa wametazama mbali.

Mwanaume anasimama mbele akimshika mamba mdogo mikononi mwake akitabasamu kwa kamera ametulia akionyesha ujasiri wake kwa mnyama huyu wa porini nyuma yake kuna ukuta wa mawe uliyokuwa umefunikwa na mimea mingi ikiipa picha mandhari ya asili.

Huu ni eneo la makaazi duni ambapo nyumba zimetengenezwa kwa mabati na udongo zikijaa katika umbali. Kwa mbele rundo kubwa la takataka limeenea ardhini likiwa na mabaki ya plastiki na vitu vingine. Barabara chafu inaonekana katikati ya rundo la takataka na nyumba hizo na mtu anaonekana akitembea karibu na nyumba ndogo ya kijani kibichi.

Simba mkubwa wa kike mwenye manyoya ya kahawia iliyokoza na mepesi. Anakaa kwa utulivu nyuma ya uzio wa chuma wenye matundu makubwa. Macho yake yameelekeza upande wa kulia yakihisi umakini. Nyuma yake kuna ardhi yenye rangi ya kahawia na mimea michache. Mnyama huyo anaonekana amepumzika na anaonyesha utulivu wa ajabu.

Tembo mkubwa mwenye rangi ya kahawia amesimama akila majani kwenye uwanja wenye udongo mwekundu ,pembe zake mbili zinaonekana wazi moja ikiwa ndefu mara nyingine fupi, tembo anaonekana kuwa na afya na ngozi yake imejikunja miti na vilivyo na majani mabichi yanaonekana kwa mbali ,waya kadhaa zinazounda uzio zinaonekana zikipita mbele ya picha zikiashiria kwamba tembo huyo yuko kwenye eneo lililofungwa.

Kundi la watoto wameketi chini wakila chakula kutoka kwenye sahani zao. Wamevaa nguo za rangi tofauti na wengine wao wanaonekana wakiangalia pembeni. Chumba kina kuta za rangi za samawati na hudhurungi. Viatu vimetawanyika karibu na watoto. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya shule au makazi ya watoto.

Bustani yenye miti mikubwa yenye majani kijani kibichi yanatoa kiburi cha kutosha. Ardhi iko na nyasi za kijani zinazoonekana na zenye afya. Na kuna benji moja ambao katikati ya eneo hilo inawasilishwa vizuri. Miti ina mifumo ya matawi yanayopanuka kwa upana ikitoa mwanga wa asili iliyopunguza chini.

Watu wawili wakiwa wamepiga magoti ardhini wanapanda miche ya miti katika eneo la wazi lenye majani. Wamevaa barakoa mmoja akiwa na koti la kahawia na mwingine na koti la jivu. Katika mandhari ya nyuma, watu wengine pia wanashiriki katika zoezi ya upandaji wa mti, wakiwa wamepiga magoti na wengine wamesimama wakitazama. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijani na yenye miti mingi ikiashiria shughuli ya kuhifadhi mazingira.

Twiga anasimama katikati ya eneo yenye majani na miti, akionyesha madoa yake ya kahawia na manjano, shingo yake ndefu imeinuka juu, na masikio yake yamesimama wima. Miguu yake mirefu, na miembamba inabeba uzito wake, kwa umaridadi. Nyuma yake kuna miti mingine iliyo wazi na hali inaonekana kavu kidogo, chombo cha kulisha kinaonekana upande wa kushoto.

Mwanamke kijana anaonekana akifurahia pikiniki chini ya mti mkubwa kwenye eneo lenye miti mingi, amesimama juu ya blanketi jeupe akipanga matunda na vitu vingine vya chakula vilivyo wekwa kwenye vikombe vidogo. Amevalia nguo nyepesi ya maua na miwani ya jua imerushwa kichwani. Nyuma yake kuna kikapu cha pikiniki na jua linachuja kupita majani ya miti. Mazingira yana tulia na yana ashiria utulivu.

Mti mkubwa wa aina ya acacia katikati ya uwanda wa nyasi za kijani. Angani kuna mawingu meupe yaliyoanguka chini ya anga ni samawati safi. Pembeni mwa mti kuna vichaka vidogo vya kijani.

Wanawake wawili wameingia mtoni, mmoja amevaa jezi ya rangi ya waridi na suruali ya kijivu akisimama kwenye wavu wa kisagu ulio ndani ya maji, mwingine wa jezi ya rangi ya chungwa anasaidia kubeba samaki.

Basi la abiria lililopamwa kwa mchoro ya rangi ya samawati na zambarau limesimama kando ya barabara likionyesha sanaa ya kipekee ya mabasi ya Kenya. Mchoro hio linajumuisha neno king na picha ya tai likiongeza mvuto wa kipekee kwa usafiri huu wa umma. Mbele ya basi kuna bango ndogo la orodha ya huduma zinazotolewa au njia za basi hilo. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi. Mwanaume mmoja amevalia shati la zambarau na jinisi akisimama karibu na mlango wa basi.

Hii ni eneo la jiji lenye majengo ya zamani na ya kisasa, magari mengi yameegeshwa au yanasonga mbele barabarani. Baadhi yakiwa na stika zinazoonyesha maeneo ya usafiri kama Kericho, Kisumu, Kakamega. Majengo yana maduka na biashara mbali mbali yakiwa na mabango yenye majina kama Kanyole Butchery and Grill, Uncle Smith craft.

Watu wengi wamekusanyika kando ya barabara ambapo mabasi kadhaa yamesimama, Mabasi haya yana rangi ya samawati na kijani na moja limeandikwa city shuttle. Mwanaume mmoja amesimama mbele yake anaonekana kuelekeza mkono wake akiwa amevaa mavazi ya zambarau. Mabango makubwa yenye namba na majina ya maeneo yamepandishwa yakionyesha njia za mabasi na bei.

Barabara pana inaonekana ikipanda mbele ikiwa na magari machache yanayoendesha pande zote mbili. Upande wa kushoto wa mabarabara huko na utepe wa miti mirefu yenye majani mengi ikitoa kivuli na uzuri wa asili. Chini ya utepe wa mti kuna ukuta wa zege inayopishana na uzio wa chuma. Upande wa kulia barabara kwa sehemu ya kando yenye matope na maji yaliyotuama, kuonyesha kuwa labda kulikuwa na mvua hivi karibuni.

Huu ni mazingira yenye shughuli nyingi mjini ikionyesha barabara iliyojaa magari na watu. Mabasi mawili makubwa yanaonekana, moja ikiwa na maandishi veteran , lingine lina picha za wahusika wakatuni wa Moana, zote zikiwa na miundo ya rangi. Watu wengi wanatembea na kusimama kando ya barabara wengine wakiwa wamevalia sare kama vile maofisa wa trafiki.

Huu ni mtazamo wa basi dogo la abiria maharufu kama Matatu limesimama barabarani. Matatu lina rangi ya machungwa, samawati na nyeupe na limepambwa kwa michoro mbalimbali. Mlango wa abiria umefunguliwa na abiria kadhaa wanaonekana ndani. Mwanaume amevalia suti ya samawati, anaonekana akitembea karibu na matatu. Katika mandhari ya nyuma, kuna mabango ya matangazo, na majengo, na watu wengine wanaonekana wakitembea kwenye barabara.

Barabara yenye shuguli nyingi, mejaa magari ikiwemo basi la rangi ya manjano, limesimama upande wa tukio. Na gari dogo jeupe lina nambari za usajili wa Kenya KAW-902KX, Embasawa sacco. Upande wa kulia kuna lori kubwa la manjano kando barabara, kuna uzio mweusi wentye nta kali na zaidi kuna majengo marefu.

Mandhari pana ya barabara kuu yenye magari mengi yanaonekana. Mabasi ya abiria na malori yanashindana nafasi na magari mengine madogo yote yakisonga polepole kutokana na msongamano. Upande wa kushoto wa barabara kuna soko lenye vibanda vidogo vikiuzabidhaa mbalimbali. Majengo marefu yanaonekana nyuma ya miti na mitaro yakionyesha maendeleo ya mji. Anga ni mawingu kidogo kuashiria hali ya hewa tulivu na nguzo za umeme zimesimama juu ya barabara.

Upeo mpana wa barabara kuu yenye njia kadhaa unajitokeza mbele ikiwa na ishara kubwa za samawati zinazoonyesha maelekezo mbalimbali na umbali wa mji kama Thika, Nairobi na Garissa. Magari kadhaa yanasafiri kwenye barabara ikiwemo gari jeupe la kubebea mizigo na pikipiki. Upande wa kushoto sehemu ya kijani inatenganisha barabara ikifuatia na uzio mdogo. Juu barabara ya ishara zenye ujumbe muhimu ya usalama barabarani zimening'inia.

Abiria la rangi ya samawati iliyo parki kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Nyuma ya basi namba ya usajili inaonekana wazi, na juu yake kuna jina la kampuni Metro Trans. Basi linaonekana kuwa katikati hali nzuri, likiwa tayari kusafirisha abiria. Mazingira yanatoa hisia ya msongamano na shughuli za jiji.

Barabara pana ya njia mbili inaonekana wazi. magari yakitembea pande zote mbili. Upande wa kushoto, lori jeupe lililo beba mizigo linaonekana likiendeshwa na alama za barabara za kijani kibichi zinaonyesha maeneo mbalimbali. Upande wa kulia, watu wawili wamesimama kando ya barabara. Mmoja amevaa koti la manjano na mwingine koti nyekundu.

Hii ni eneo lenye shughuli nyingi kando ya barabara ambapo kuna vituo vya mafuta vya total energies na magari kadhaa. Matatu kadhaa yamewekwa karibu na vituo vya mafuta yakiwa na milango yao wazi. Baadhi ya watu wamesimama karibu na matatu wengine wakitembea barabarani. Kuna mabango mengi ya matangazo yaliyowekwa kwenye nguzo na ukuta yakionyeshana majina ya maeneo kama vile Kangema. Hali ya anga inaonekana kuwa na mawingu.

Kituo cha mafuta cha total energies kwenye barabara yenye shughuli nyingi. Kuna magari mengi yaliyopaki yakiwemo matatu kadhaa, ambayo ni magari ya abiria yaliyopambwa kwa rangi mbalimbali na graffiti. Baadhi ya watu wamesimama karibu na matatu wakionyesha shughuli za kawaida za kituo cha usafiri wa umma. Mbele ya picha kuna mtu amekaa kwenye pikipiki akiwa amevalia koti jekundu na la samawati akionyesha uhai kwenye mandhari.

Huu ni eneo la mji lenye shughuli nyingi hapa Nairobi, likionyesha basi la abiria la rangi ya samawati na kijani kibichi. Watu wanasimama karibu na basi hilo, wengine wakionekana wakipanda na kushuka. Pikipiki ya rangi ya zambarau imepakiwa mbele ya basi ikiongeza kwenye magari ya usafiri wa mjini. Nyuma majengo marefu ya jiji inaonekana, yakionyesha mazingira ya mjini. Hali hii ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo, na kuna magari mengine yaliyopakiwa mbali.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini likiwa na magari ya abiria na watu wengi wakitembea. Kuna matatu mbili zilizosimama barabarani. Moja ikiwa na picha ya mtu mwenye ndevu na miwani na nyingine ikiwa na bango lenye maeneo mbalimbali na bei ya hamsini. Watu wamesimama karibu na matatu wengine wakionekana kusubiri usafiri.

Barabara yenye magari iliyosimama inaonyesha kuenda kuna msongamano wa magari au taa nyekundu ya trafiki. Mbele kuna ishara ya barabara waliokataza kugeuka. Watu wawili wanaonekana wakitembea kando ya barabara. Moja wao akiwa akiwa amebeba mikoba. Miti yao na majengo yasiyoelezeka yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Magari makubwa yamesimama kando ya barabara yenye msongamano wa watu na magari madogo. Mwanamume mmoja amesimama karibu na gari kubwa, uso wake ukiwa na sura ya kukasirika kana kwamba ametoka kazini. Barabara inaonekana na shughuli nyingi huku magari na watu wakihangaika. Mwanga wa jua unaangaza na kuonyesha wingi wa watu na magari katika eneo hilo.

Magari mengi yamejaa kwenye barabara kuu yakipita chini ya daraja la juu. Barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi ikiwa na mabasi, malori na magari mengine yakielekea pande zote mbili. Kando ya barabara kuna vibanda vya soko vyenye watu wengi wakiuza, na majina marefu yakionekana nyuma. Anga inaonekana wazi na kuongeza mwangaza kwenye mahali pa shughuli nyingi za jiji.

Huu ni mtazamo wa barabara yenye shughuli nyingi katika jiji ikionyesha magari ya abiria au matatu yaliyopakwa rangi ya chungwa na michoro mbalimbali. Watu wengi wanatembea kando ya barabara na kuvuka huku majengo marefu yakionekana pande zote mbili za barabara. Kuna mabango ya matangazo kwenye majengo na anga linaonekana kuwa na mawingu machache likipendekeza hali ya hewa ya kawaida.

Basi dogo la abiria lijulikanalo kama matatu limeegeshwa kando ya barabara likionyesha rangi mbali mbali na michoro ya kipekee. Nyuma ya basi kuna namba za usajili na nembo ya iliyo kamilisha njia yake. Watu mbalimbali wanaonekana wakitembea kwenye barabara hii na kando ya jengo refu la rangi ya njano iliyo kuwa na madirisha mengi.

Barabara iliyojaa magari ya aina mbali mbali ikiwemo mabasi na piki piki. Piki piki zinaonekana zikiwa na waendeshaji waliovalia kofia za usalama na fulana za usalama zenye rangi ya majano zikielekea mbele mabasi yamepangwa kando ya bara bara yakisubiri au katika msongamano wa magari.

Shughuli nyingi zinaonekana kwenye huu wa mjini. Majengo yenye ghorofa kadhaa yamesimama kando ya barabara, yakionyesha maduka na biashara mbalimbali. Ishara nyingi za matangazo zinaning'inia kutoka kwa mjengo, zikiashiria biashara kama vile Saparil Prestige, Cosmetics Craft, Kona, na Kanyoni Motors and Green. Magari kadhaa yameegeshwa au yanapita kwenye barabara, yakionyesha msongamano wa magari au kungoja abiria.

Shuguli nyingi zinaendelea katika barabara yenye watu wengi na magari. Watu wanatembea kwenye barabara ya waenda miguu na upande wa kushoto huku magari yakiwa yameegeshwa au yakisonga polepole kwenye barabara kuu. Mabango yenye matangazo ya Merit Sacco na Plastic Sacco inaonekana wazi mbele. Upande wa kulia mtu anasukuma toroli na mwingine anauza matunda. Majengo ya gorofa yanajaza mandhari ya nyuma yakionyesha mazingira ya mjini ya biashara.

Basi la matatu lenye rangi angavu na michoro mbalimbali limesimama barabarani. Watu wanasubiri mabasi, huku wengine wakiuza bidhaa zao. Upande wa kushoto, kuna kibanda kidogo cha kuuza vitu vikiwa na mabango yenye maandishi. Milango ya duka inaonekana nyuma. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za jiji.

Basi dogo la abiria, lijulikanalo kama matatu, limesimama kando ya barabara, likiwa limezungukwa na watu mbalimbali. Baadhi yao wanaonekana wakisubiri kusafiri au wakiongea. Kuna mtu mmoja amekaa kwenye kiti kilicho karibu na mlango wa matatu, huku wengine wamesimama kwenye barabara ya waenda kwa miguu. Jengo refu linaonekana kwa mbali. Barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi, huku magari na watu wengi wakiendelea na shughuli zao za kila siku.

Kundi la watu limekusanyika karibu na basi la abiria, ambalo limepambwa kwa michoro ya rangi, na maandishi mbalimbali. Watu wanaonekana ku, wakipanda na kushuka gari huku wengine wakingoja karibu kuashiria shughuli za usafiri wa umma katika eneo lenye shughuli nyingi. Taswira hii inaonyesha maisha ya kila siku ya jiji, yenye watu wengi wakika, harakisha kwenda eneo mbalimbali.

Huu ni mwonekano wa eneo lenye shuguli nyingi ambapo kuna matatu ya rangi nyeupe na mistari ya njano likiwa limepakiwa. Juu ya matatu kuna mabango lenye maandishi Mololine na smoke . Abiria wanaingia na kutoka kwenye matatu hiyo. Kando ya barabara kuna mtu akiuza bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo na vitu vya kula. Watu wengi wanatembea na kusimama karibu na majengo marefu yanaonekana kwa nyuma.

Barabara pana inaonyesha magari mengi yakitembea pande zote mbili. Baadhi ya ngombe amelala karibu na barabara. Majengo marefu ya barabara yamejengwa pande zote mbili ya barabara yakionyesha maendeleo ya mji. Juu ya barabara kuna daraja la watembea kwa miguu linalounganisha upande zote mbili za mji. Angaa linaonekana kuwa na mawingu likionyesha hali ya hewa ya kawaida. Miti na mimea michache huonekana kando ya barabara ikionyesha uwepo wa kijani kibichi.

Huu ni mtaa wenye shughuli nyingi ikiwa imejaa magari ya usafiri wa umma maarufu kama matatu. Matatu ya rangi ya zambarau na kijivu limeegeshwa likionyesha neno Blessings mbele. Kuna abiria wakiingia na kutoka huku watu kadhaa wakizunguka eneo hilo. Majengo marefu ya gorofa yanaonekana nyuma na bango kubwa la matangazo liko upande wa kulia. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri ikionyesha siku ya kawaida jijini.

Huu ni muonekano wa barabara yenye shughuli nyingi ambapo kuna watu, magari na pikipiki. Katikati kuna matatu yenye rangi nyingi ikiwa imepakiwa mizigo juu ya paa. Ikiwemo mifuko mikubwa na madumu ya samawati. Kwenye paa la matatu kuna ishara yenye maandishi Nairobi direct .

Barabara kuu yenye magari yakipita yakionyesha shughuli ya jiji, alama kubwa ya kijani ya barabara iliyo na mishale na majina ya maeneo kama Thika Road na Thika etu inasimama katikati ya barabara, upande wa kulia kuna gari la polisi lenye rangi ya samawati na nyeupe likiendeshwa. Na watu watu wachache wanatembea kando ya barabara. Upande wa kushoto gari jeupe linapita na kuna mtu amevaa koti la njano akitembea.

Gari ndogo la abiria ambalo linaonekana kama matatu limepaki kando ya barabara likiwa na rangi ya samawati, chungwa na nyeupe. Mbele ya gari hilo limeandikwa lipe executive ya nambari ya usajili KCX 389D. Karibu na gari hii kuna lori nyeupe la mizigo. Nyuma kuna kituo cha mafuta n jengo la duka. Watu wachache wanaonekana wamesimama karibu na kituo cha mafuta na lori.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha msongamano wa magari, ikiwemo malori, mabasi, na magari madogo. Upande wa kushoto, lori refu lenye kontena la kijani linasubiri kwenye foleni. Kando yake basi la samawati na jekundu limeegeshwa. Upande wa kulia basi la manjano na samawati lenye jina, City Shuttle , linaonekana. Pikipiki na magari mengine yanaongeza msongo wake. Nyuma ya majengo na mti mengi linaonekana, likionyeshana mazingira ya jiji.

Basi la kijani kibichi limeegeshwa barabarani likiwa na turubai ya kijani iliyofunika mizigo juu yake. Karibu na basi hili kuna basi jingine jeusi. Nyuma ya hao majengo yenye kuta za rangi mbali mbali yameonekana yakionyesha maisha ya mjini. Nguzo ya umeme iliyo na nyaya nyingi imeegemea upande wa kulia ikiunganisha umeme. Anga ni jeupe na angavu likionyesha hali ya hewa nzuri.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari kadhaa yaliyo pakiwa upande wa kushoto kuna matatu ya rangi ya fedha na viboko vya manjano mbele yake kuna mabango mengi yakitangaza huduma za usafiri kwenda Nyeri na Nakuru. Upande wa kulia basi jekundu limepakiwa watu wachahe wanaonekana wakitembea kwenye barabara hiyo na majengo marefu yanaonekana pande zote mbili za barabara.

Basi kubwa la rangi ya zambarau limejaa abiria, wengine wakiwa wamesimama mbali. Watu wanatembea karibu na basi wakionyesha shughuli nyingi. Baadhi yao wamevalia nguo za kawaida huku mwanamke mmoja akiwa amevaa fulana ya rangi ya chungwa angavu akitembea mbele. Kuna miti mirefu yenye majani mabichi nyuma ikionyesha mazingira ya mjini. Barabara inaonekana kuwa na vumbi kidogo na kuna pikipiki ndogo karibu na basi.

Treni ndefu nyeupe iliyo na mistari ya rangi ya zambarau na chungwa ipo imepakiwa kwenye nyasi ndefu, treni hii inajivuta hadi upande wa kulia wa picha ,mstari wa reli inaonekana upande wa kulia kwa reli treni imefungwa na uzio wa waya ambao umepanuka kutoka kushoto kwenda kulia katika sehemu ya mbele ya picha , mbele ya uzio wa nyasi fupi umepanuka kuwa kando ya ardhi anga unaonekana wazi kwa mbali ikionyesha siku ya jua.

Askari wawili wa trafiki wamesimama kwenye makutano ya barabara yenye mvua. Wamevaa sare za rangi ya kijani kibichi. Mwangaza wa trafiki ulio karibu nao unaonyesha rangi nyekundu ikibainisha magari yaliyosimama. Kwenye kona ya barabara kuna lori kubwa ya kuchangia saruji likiwa na chombo cha kinachozunguka cha kubeba saruji. Barabara ina maeneo ya kijani kibichi unaoonekana kuwa na unyevu kutokana na mvua.

Shughuli nyingi zinaendelea katika barabara ya jiji ambapo mabasi mawili yanayosubiri katika foleni. Basi jekundu na jeusi lenye chapa ya Isuzu Delvi limeegeshwa upande wa kulia likiwa na namba ya usajili KBW 799R na limeandikwa Eastleigh C Classic. Basi la pili ya buluu na jeupe limeegeshwa upande wa kushoto likiwa na bango lenye kuandikwa Utawala Airways. Mwanaume mmoja aliyevaa fulana ya rangi ya zambarau na jeans ya samawati anatembea kando ya mabasi hayo labda yakiongoza trafiki.

Magari mawili ya abiria, au matatu yameegeshwa kando barabara yenye watu wengi. Basi la zambarau limesimama upande wa kushoto na basi la kijani na njano liko kulia. Watu kadhaa wamesimama karibu na mabasi hayo baadhi yao wakiwa wamebeba ishara zinazoonyesha njia za usafiri. Mandhari inaonyesha shughuli za kila siku za usafiri wa umma mjini, huku majengo marefu yakionekana nyuma. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na mwanga wa juu unaangaza.

Huu ni mtazamo wa barabara yenye shughuli katikati mwa jiji. Taa za trafiki zisizo fanya kazi zinasimama katikati ya picha zikionyesha hali ya kawaida ya barabara. Nyuma yake jengo kubwa la rangi ya dahabu na viwango vingi linaonekana likiwa na maduka. Mabasi meusi yanapita huku mabango ya matangazo ya la rangi mbalimbali yakiwemo havivu na matangazo mengine ya biashra yakionekana kwa mbali . Watu wanaonekana wakipita barabarani wakionyesha shughuli za kila siku za mjini.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa watu magari na biashara. Katikati kuna basi ndogo jekundu, lenye neno prudence na baraka likiwa limeandikwa. Likiwa limebeba abiria .pembeni ya barabara kuna watu wengi wakitembea na kusubiri, vibanda vya biashara viko kando ya barabara, vikionyesha bidhaa mbali mbali.

Barabara iliyojaa magari ya usafiri wa umma yakiwa matatu yanaonekana. Mabasi hayo yana rangi na miundo mbalimbali yakiwakilisha usafiri wa umma nchini kenya . Baadhi ya mabasi yamepambwa kwa michoro maridadi yakiyafanya yavutie macho. Majengo marefu na miti ya kijani yanajaza mandhari nyuma yakionyesha mazingira ya jiji.

Eneo la mtaa wa jiji lenye shughuli nyingi ikiwa na basi ndogo la rangi ya samawati iliyopambwa kwa uchoyo wa rangi ya kubadilika. Basi linaonekana kama gari la umma likiwa na watu wanaopanda na kushuka. Gari linapita kwa hali mbaya na madoadoa na uchafu unaonekana likionyesha matumizi makubwa. Karibu na basi hilo kuna mabasi mengine yaliyopambwa vilevile moja ya rangi ya chungwa na lingine la samawati. Abiria wengi wa vijana wamebeba mifupa ya nyuma na wamevaa nguo za kawaida.

Huu ni mwonyesho wa msongamano mkubwa wa magari kwenye barabara yenye shughuli nyingi. Upande wa kushoto, magari mengi yanasimama kwenye foleni yakiwemo malori, mabasi madogo na magari ya abiria. Upande wa kulia wa barabara lori kubwa la manjano linasafiri polepole likifuatwa na magari mengine madogo. Juu ya barabara kuna mandhari ya mazingiraya mjini yenye majengo na miti mingi.

Magari za abiria zenye rangi nyeupe na mistari ya njano zimeanzishwa barabarani. Zina majina ya maeneo mbalimbali ikiwemo Mombasa na Malindi yakionesha kuwa hizi ni gari za usafiri wa umma za masafa marefu. Nyuma majengo yenye maduka na mabango ya matangazo yanaonekana yakiwemo ya daily solar solution . Waeza chuma zenye incha kali zimewekwa juu ya kuta za majengo zikionyesha hatua za usalama. Anga ni nyepesi ikipendekeza hali nzuri ya hewa.

Gari la rangi ya samawati imepakwa grafitti ikiwa imesimama barabarani. Nambari ya usajili ya gari hilo ni KBX 474 E na ina nembo ya ISUZU mbele. Mlango wa abiria umefunguka na mtu mmoja naonekana akipanda au akishuka ndani. Watu wengine wanatembea kwenye barabara ya waendamiguu ambayo ina madimbwi madogo ya maji. Nyuma matatu nyingine ya rangi tofauti inaonekana na pia kuna majengo marefu na mabango makubwa yenye matangazo.

Tukio linaonyesha basi la kisasa la abiria la Citt Hoper Next likiwa limeegeshwa kando ya barabara, likisubiri abiria. Basi lina rangi ya kijani kibichi na nyeupe, likiwa na namba mia saba ishirini na nne mbele. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi, baadhi yao wakionekana kuingia au kutoka. Barabara ni pana, na majengo marefu yanaonekana nyuma. Baadhi ya mitende mirefu pia inaongeza uzuri kwenye mandhari. Siku inaonekana kuwa na jua, na anga ni safi.

Barabara ina shughuli nyingi iliyojazwa na magari ya abiria na watu wengi wakitembea. Magari mengi yamepaki karibu na ishara za mabasi zinazoonyesha njia mbalimbali kama Kukena Sacco Nakuru na Kukena Sacco Nyeri Direct . Watu wamesimama karibu na magari wakionyesha msongamano na shughuli nyingi. Majengo makubwa ya rangi ya manjano yanajaza nyuma, yakionyesha mazingira ya jiji.

Huu ni mtazamo wa barabara kuu yenye magari mengi yanayotembea pande zote mbili. Kwenye ukingo wa barabara kuna ng'ombe wengi wa kila nyasi. Upande wa kushoto wa barabara kuna reli na minara miwili. Huku upande wa kulia kukiwa na majengo marefu. Njia ya barabara kuna daraja la kijani linaavuka pande zote mbili. Anga linanakana kuwa na mawingu likionyesha hali ya hewa yenye kutulia.

Basi dogo la abiria lenye rangi ya kijani na majano likiwa limeegeshwa kando ya barabara ,nambari yake usajili ni KCQ782P karibu na basi hili mwanamume amesimama akishikilia bango kubwa lenye namba sabini na arubaini zilizopangika wazi ,bango hilo linaorodhesha majina ya maeneo mbali mbali kama vile community ,upper hill na Kasneb akionyesha njia anazopitia basi hilo.

Basi la rangi ya samawati lililobeba jina Metro Trans Bendito limeegeshwa kando barabara likisubiria abiria. Namba ya usajili KCY 465N inaonekana wazi nyuma ya gari. Watu kadhaa wamesimama kwenye kituo cha basi upande wa kushoto, baadhi yao wakiwa wamebeba mizigo. Mandhari inaonyesha shughuli za kila siku za usafiri wa umma katika eneo lenye watu.

Barabara kubwa yenye magari yakiendelea kusafiri pande zote mbili. Kuna msongamano wa magari yanayosafiri upande wa kuingia katika barabara hiyo. Mazingira marufu yamejengwa pande zote mbili za barabara, yakiwemo mashamba, zingine zikiwa za mjini. Kando ya barabara, watu wanatembea na kuna maduka madogo yenye miavuli, ambapo baadhi ya watu wanashughulika na biashara. Mabasi, malori na magari madogo yanaonekana yakipita kwenye barabara.

Barabara yenye magari ya abiria ya rangi ya samawati na manjano yameegeshwa upande wa kushoto. Watu wengi wamevaa nguo za rangi mbalimbali wakiwa wakitembea au wakisimama karibu na magari. Mtu mmoja anabeba trolli ya chuma na mwingine amepanda pikipiki ya rangi nyeusi. Majengo ya matofali, ya rangi ya kahawia yanaonekana mbali kidogo. Angani kuna mianga ya jua na mawingu machache. Barabara inaonekana yenye shughuli na watu wengi wakiwa na mifuko.

Basi la rangi ya kijani lenye alama za rangi ya waridi na manjano kwenye mitaa ya jiji. Wafanyikazi wawili waliovaa jezi za zambarau wanasimama karibu na basi, wakiwa na mabango yanayoonyesha bei. Mazingira yana majengo ya kisasa ya karatasi na duka kadhaa pembeni ya barabara. Watu wengi wako kazi, wakiwa wamevaa nguo za kila siku, wakisonga karibu na basi. Anga iko na mawingu machache, na barabara inaonekana yenye uchafu kidogo.

Huu ni matatu ya rangi ya manjano na nyekundu, gari maarufu la usafiri wa umma nchini Kenya, liko limepambwa kwa michoro na maandishi mbalimbali. Kwenye mlango wake kuna nembo ya Chicago Bulls uki onyesha ubunifu. Watu kadhaa wamesimama karibu wengine wakiwa wameingia ndani, mwanaume mmoja amesimama karibu na mlango aki punga mkono labda aki alikia abiria. Matatu inaonekana kuwa katika kituo chenye shughuli nyingi.

Basi la rangi la uchukuzi linaongeshwa katika eneo la mjini na watu wengi wakipanda au kushuka ,basi lina maandishi ''i have a dream'' na picha za wazi upande wake, watu wamevaa nguo za rangi mbali mbali wengi wakiwa na mifuko mgongoni.

Reli ilyofungwa na wavu wa chuma inaonyesha treni ya abiria ya rangi nyeupe na michoro ya manjano na pingi. Treni ina madirisha mengi na inaandikwa Nairobi Commuter Rail, kwenye ubao. Nyuma kuna mti au mbao isiyo na majani na majani ya nyasi uwanjani. Angani kuna mwanga wa jua na mawingu machache. Udongo wa kahawia unaonekana chini ya wavu. Mazingira yanaonekana ya nje ya jiji na yenye utulivu.

Barabara ya mjini ikikaa na magari mengi ya rangi mbalimbali ikiongozwa hadi mijengo ya nyuma. Kuna mabasi ya rangi ya manjano na buluu yakiwa yamejaa watu wengi wakiwa wamesimama karibu. Pembeni kuna miti ya kijani na nyasi na watu wakiwa wameketi kwenye ukuta wa chuma.

Basi ya rangi ya bluu na manjano linapatikana katika mtaa wa mjini, na watu wengi wakiwa wamesimama karibu na mlango. Kuna bango la maandishi ya Runga Shuttle na majina kama Thika na Kimbo. Watu wamevaa nguo za rangi mbalimbali, wengi wakiwa na mifuko.

Hapa watu kadhaaa wamekusanyika kando ya barabara yenye lami wakiwa wamesimama karibu na gari la abiria . Wanaonekana wakisubiri kusafiri. Mwanamume mmoja amevaa koti la kijani kibichi, akionekana akipiga ishara kwa mkono wake. Kwenye kona ya barabra, kuna mabomba ya maji yaliyoharibika na shimo lenye maji machafu. Nyuma yao kuna miti na majengo na anga ni nyeupe, hali inayoonekana kuwa ya kawaida katika maeneo ya mijini.

Shimo refu lililochimbwa ardhini likiwa limejaa maji matope matupu. Kuta za shimo limefunikwa na udongo wenye rangi ya kahawia na zinaonyesha alama za mchanga. Ndani ya shimo kuna kamba mbili refu, moja ya kijani kibichi na nyingine nyeusi zikielekea chini ya maji. Kamba hizo zinaonekana kutumika kwa madumu ya kumwagilia au kusukuma maji. Baadhi ya maeneo ya udongo yanaonekana kuwa na matope zaidi yakionyesha kuwa maji yamekuwa kusanyika hapo muda.

Tuta kubwa la mabomba meusi marefu yametundikana yakiwa na njia za ndani zenye rangi ya kisamawati. Mabomba haya na mistari midogo-midogo inayojirudia kwa nje ikionyesha muundo wake wa mabati. Upande wa ndani ya kila bomba ni laini ya samawati ya ngavu. Mabomba yamepangwa kwa uangalifu yakitengeneza luazu za duara yanaonekana wazi.

Wanaume kadhaa wamejipanga juu ya lori kubwa jeupe lililobeba magunia mengi yaliyojaa taka. Magunia haya yamejazwa kupita kiasi yakifunika sehemu kubwa ya lori. Wanaume wengine wamekaa kwenye magunia hayo kwa uangalifu. Lori limeegeshwa kando ya barabara na majengo ya mjini yanaonekana nyuma.

Mandhari ya jiji linaonekana likichanganya na kazi ya muda na majengo marefu. Upande wa kushoto vibanda vilivyojengwa kwa mabati na mbao vimepangwa kando na barabara baadhi vikiwa na mabanda madogo na biashara. Mbele ya vibanda hivyo kuna rundo la takataka na eneo iliyonyauka ikionyesha changamoto za usimamizi wa taka. Barabara iliyokatikati ya picha inaonyesha lami iliyonyooka na vumbi huku upande wa kulia ikionekana pembeni ya basi au gari.

Safu kubwa ya mabomba meusi ya plastiki kila moja likiwa na mstari ya samawati katikati, yamerundikana juu ya mchanga kwenye eneo la ujenzi. Mabomba hayo yana ukubwa tofauti na baadhi yakiwa yamekatwa tayari kwa matumizi .Nyuma kuna majengo ya kisasa yanayoendelea kujengwa, pamoja na vifaa vizito vya ujenzi kama vile trakta nyekundu.

Mistari miwili mirefu ya mabomba yaliyopangwa. Moja yenye rangi ya kijivu na nyingine ya machungwa. Mabomba ya kijivu yamepangwa upande wa kushoto huku yale ya machungwa yakiwa upande wa kulia. Kila bomba linaonekana kuwa imara, tayari kwa matumizi ya ujenzi. Mwangaza wa jua unaonyesha vizuri maumbo ya yao ya duara ikionyesha ubora wa ujenzi. Mawingu meupe na angani ya buluu yanaonekana nyuma, yakiongeza uzuri wa picha.

Mabomba ya plastiki ya kijani yamelala chini, yalimepangwa kwa njia tofauti. Baadhi yameunganishwa kwa viunganishi vya pembe, yakionyesha mtandao wa mabomba yasiyotumiwa au yaliyokatwa. Upande wa kushoto juu kuna bomba refu la rangi ya kijivu likitoka ukutani, likiwa limefungwa na kifuniko cha chuma. Ukuta wa nyuma una rangi ya matofali, huku sakafu ikiwa na madoa madogo, ikionyesha nafasi ya nje au chumba cha kuhifadhia.

Shamba lenye kijani kibichi linaonekana na nyasi ndefu zimefunika chini. Katikati ya picha kuna trela ya zamani yenye tanki kubwa la chuma lenye rangi ya kijivu. Trela imepakiwa rangi ya kutu na magurudumu yake yanaonekana kuchakaa. Nyuma ya trela kuna uzio wa waya unaoashiria mipaka ya shamba na udongo wenye rangi nyekundu unaonekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na yenye mwanga wa kutosha.

Nyumba kadhaa zenye paa ya rangi ya udongo na kuta za matofali zinaonekana zikiwa na matangi meusi na ya maji juu ya paa. Mtangi haya yamepangwa kwa utaratibu yakionyesha mfumo wa kuhifadhi maji. Nyuma ya majengo haya, jiji linaonekana kwa mbali, likiwa na majengo marefu. Ukuta wa matofali upo mbele kabisa ya picha ikifinya kama mpaka. Anga ni la kijivu ikiashiria hali ya hewa ya kawaida.

Rundo ya mabomba makubwa ya chuma yaliyotumika yametupwa kwenye nyasi. Mabomba haya yanaonekana yamepakwa kutu na yana rangi ya kahawia iliyokolea yakiwa na urefu tofauti na unene. Baadhi ya mabomba yamepinda kidogo huku mengine yakiwa yamenyooka na mwisho yao ina sehemu ya kuunganishia. Nyasi zilizozunguka mabomba zinaonekana zimekauka na kuwa na rangi ya kijani kibichi. Ndani ya mabomba haya yametumika kwa madhumuni ya viwandani au miundo mbinu.

Safu ya mapomba makubwa ya rangi zamawati inaonekana kwenye udongo wenye matope. Mapomba hayo yamepangwa kwa mistari mirefu yakionekana kuwa tayari kwa ajili ya usafirishaji wa maji au maji taka. Udongo unaonekana kuwa unyevu na unaakizi mwanga kidogo, ikionyesha kuwa labda hivi karibuni imekuwa na mvua au unyevu.

Magugu makubwa yenye kutu yanaonekana yamepangwa kwa kila moja yakiwa yamefunikwa na udongo na uchafu. Baadhi ya magugu yamefunuliwa wazi yakionyesha ndani yake. Nyuma kuna udongo wa wingi uliookotwa unaashiria kuwa eneo hili linafanyiwa ujenzi au ukarabati. Mbali zaidi miti na majengo yanaweza kuonekana yakionyesha mazingira ya mjini. Mwanga wa jua unaangaza juu ya magugu ikisisitiza hali ukutu.

Ujenzi wa reli ambapo mfanyikazi wengi wako kazini. Treni ndefu ya majani inasongea katikati ya picha. Wafanyakazi wamevalia sare ya machungwa na helmeti nyeupe, wakionyesha usalama wa kazi. Baadhi yao wamesimama kwenye reli wakichunguza vifaa. Bomba kubwa la chuma limetundikwa kwenye treni ikiwa tayari kusafirishwa. Mandhari ina miti isiyo na majani na anga la mawingu.

Bomba ya umwagiliaji ya kijani kimefichwa chini ya ardhi ikiunganishwa na viungo vya samawati. Udongo unaozunguka ni meusi na umekauka ukiwa na mabaki ya majani na vipande vidogo vya mawe. Muunganisho wa samawati unaonekana wazi ikionyesha namna bomba inavyoendelea chini ya ardhi. Sehemu hii inaonyesha mfumo wa umwagiliaji unaotumiwa shambani au bustanini, labda kutoa maji kwa mimea iliyo karibu.

Mirija mingi mirefu imetandikwa chini, ikionyesha matumizi ya viwanda au kilimo. Baadhi ya mirija inang'ingi'nia kidogo upande wa kushoto, ikionyesha urefu wao. Mirija hiyo inaonekana kuwa imetengenezwa kwa nyenzo imara. Kwa upande wa kulia, mirija mingine imetawanika ikionyesha mrudikano. Udongo wa rangi ya kahawia usio na mimea unazunguka mirija hio. Kwa mbali, kivuli cha miguu ya mtu kinaonekana kikionyesha uwepo wa binadamu.

Huu ni safu ndefu za mabomba makubwa ya kijivu na kijani kibichi yakipanda milima mikubwa uliofunikwa na miti mirefu. Mabomba hayo yamepangwa kwa mistari minyoofu yakielekea juu kuelekea jengo au muundo fulani juu ya kilima. Pande zote mbili za mabomba zimezungukwa na miti minene ikionyesha mazingira ya asili na yenye kijani kibichi.

Tangi kubwa jeusi la maji lenye chapa ya Techno limesimama wazi katikati ya pipa. Juu yake kuna vibandiko kadhaa zenye namba ya simu na ujumbe wa Free Delivery . Pembeni kuna tangi jingine dogo pia jeusi. Nyuma ya matangi hayo kuna ukuta na baadhi ya miundo ya chuma inayotumika kusaidia paa ikionyesha kuwa hii ni sehemu ya nyumba ya ujengo. Hii ni picha ya vifaa vya kuhifadhi maji; muhimu sana hasa katika maeneo kama Kisumu.

Lori kubwa lenye rangi ya kijani kibichi laonekana likiwa limebeba magunia mengi. Labda ya nafaka au bidhaa nyingine. Watu wawili wamelala juu ya magunia hayo wakisafiri kwa njia hatari. Kwenye sehemu ya pembeni ya lori kuna maandishi simple direct na namba ya simu sufuri saba mbili mbili, tatu nane, tatu tano, sufuri sufuri. Lori hili linaonekana liko kwenye barabara ya vumbi karibu na majengo ya rangi tofauti. Anga lina mawingu meupe.